Sehemu maalumu ambayo magari huwekwa na kuandaliwa ili mteja anapoenda kuwa anaangalia magari kuweza kuvutiwa na kuangalia ni aina gari ya gari anahitaji, na pia yule mtu anaehusika na magari huweza kumuelezea mteja kwamba gari hili na hili hufaa au halifai.